Chupa na kifungashio chake vyenye rangi mchanganyiko ya bluu na nyeupe, kilichochapishwa picha ya mnyama aina ya ng’ombe na maneno yasomekayo "Flumitas"; ikiashiria ni dawa kwa ajili ya mifugo.

Jopo la watu walio katika eneo la nje ya chumba mfano wa duka, lenye bango lenye maandishi yasomekayo "Osho Kiwanda Cha Kemikali", ikiashiria ni duka litumikalo kwa ajili ya uuzaji wa pembejeo za kilimo na dawa za mifugo.

Sehemu ya ndani iliyopangiliwa vifungashio vya aina tofautitofauti, ikiashiria ni eneo la duka litumikalo kwa ajili ya uuzaji wa pembejeo za kilimo na dawa za mifugo.

Eneo la nje lenye bango kubwa lililochapishwa maandishi yasomekayo "pembejeo wakulima mashinani" ,ikiashiria ni bango lililopo katika duka liltumikalo kwa ajili ya uuzaji wa pembejeo za kilimo na dawa za mifugo.

Chupa na kifungashio chake vilivyochapishwa picha ya wanyama wafugwao aina ya mbwa na paka, na maneno yasomekayo dawa asili; ikiashiria ni dawa kwa ajili ya kutibu mifugo.

Watu waliovalia mavazi maalumu na vifaa kinga kama vile kofia, barakoa, miwani na glavu walio pembezoni mwa mashine maalumu itumiayo kwaajili ya utengenezaji wa vifungashio vya plastiki, ikiashiria ni vifungashio vilivyohifadhi pembejeo za kilimo na dawa za mifugo.

Vifungashio vyenye rangi nyeupe vilivyochapishwa maneno yasomekayo afrika vuna mbolea, ikiashiria ni vifungashio vilivyohifadhi pembejeo kwa ajili ya kilimo.

Kifungashio chenye rangi nyeupe kilicho katika eneo la ndani, lililozungukwa na vifungashio vilivyohifadhiwa kwa ustdi vimechapishwa maneno yasomekayo mbolea ya asili, ikiashiria nikifungashio kilicho hifadhi pembejeo za kilimo.

Watu walioketi katika eneo la ndani, lenye safu zilizohifadhi vifungashio vyenye rangi tofautitofauti, na maandishi yasomekayo "Osho tunakuwa pamoja na wewe", ikiashiria ni duka litumikalio kwa ajili ya uuzaji wa pembejeo za kilimo na dawa za mifugo.

Watu waliosimama katika eneo lililotengenezwa kwa ustadi, lenye vifungashio vyenye rangi nyeupe, vilivyopangwa kwa ustadi ikiashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya uhifadhi wa pembejeo za kilimo au dawa za mifugo.

Eneo la nje ya chumba mfano wa duka lenye bango kubwa lenye maandishi yasomekayo 'twiga kiwanda cha kemikali', ikiashiria ni duka kubwa litumikalo kwa ajili ya uuzaji wa pembejeo za kilimo na dawa za mifugo.

Watu walio katika eneo la wazi mfano wa shamba lililogawanywa kwatika safu zilizonyooka lenye mimema aina ya zao la vitunguu maji, ikiashiria ni eneo litumikalo kwaajili ya uzalishaji wa zao hilo la biashara.

Mkusanyiko wa zao aina ya viazi vilivyovunwa na kukusanywa pamoja katika eneo la wazi mfano wa shamba lililozungukwa na mimea yenye rangi ya kijani kibichi kuashilia ni eneo litumikalo kwa ajili ya uzalishaji wa mazao hayo ya biashara.

Mtu aliyesimama akiwa ameshika zao aina ya matunda ya mananasi katika mikono yake, katika eneo la wazi mfano wa shamba lililozungukwa na mimea ya zao hilo, ikiashiria ni shamba litumikalo kwa ajili ya uzalishaji wa mazao hayo ya kibiashara.

Jopo la watu walio katika eneo la wazi mfano wa shamba, lililozungukwa na vifungashio maalumu au vyombo maalumu vyenye rangi nyekundu, vilivyohifadhi zao aina ya mananasi yaliyovunwa na kukusanywa kwa pamoja, ikiashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya uzalishaji wa mazao hayo ya biashara.

Watu waliobeba chombo maalumu kilicho hifadhi zao la viazi vitamu, katika eneo la wazi lililozungukwa na vyombo hivyo vilivyo hifadhi zao la viazi vitamu, ikiashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya uzalishaji wa zao hilo la biashara.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

Jopo la walioshikilia vyombo maalumu vilivyo hifadhi zao la mananasi katika eneo la wazi lililozungukwa na zao hilo, ikiashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya uzalishaji wa mazao hayo ya biashara.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

Mtu aliye katika eneo lenye vifungashio vilivyohifadhi zao la kahawa ikiashiria ni eneo litumikalo, kwa ajili ya utayarishaji wa mazao hayo ya biashara kwa ajili ya uuzaji uuzaji.

Sehemu ya shamba au bustani, yenye mimea aina ya zao la nyanya zilizokomaa kwa rangi ya kijani kibichi, ikiashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya uzalishaji wa mazao hayo ya biashara.

Vyombo vyenye umbo mraba vilivyohifadhi zao la nyanya katika eneo lililozungukwa na mimea yenye uoto wa asili wenye rangi ya kijani kibichi kuashiria ni eneo litumikalo kwajili ya uzalishaji wa mazao hayo ya kibiashara.

Mtu aliyeshika chombo chenye rangi ya buluu kilichohifadhi aina ya mazao ya mananasi katika eneo la wazi mfano wa shamba, lililozungukwa na mimea ya zao hilo, ikiashiria ni sehemu ya uzalishaji wa mazao hayo ya biashara.

Jopo la watu walioketi katika eneo la wazi lililozungukwa na vifungashio vilivyohifadhi zao la kahawa, ikiashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya uzalishaji na utayarishaji wa zao hilo la biashara.

Jopo la watu walio katika eneo la wazi, lililozungukwa na mazao aina ya mahindi, yaliyovunwa na kukusanywa kwa pamoja, ikiashiria ni sehemu itumikayo kwa ajili ya uzalishaji na uandaaji wa mazao hayo ya kibiashara.

Sehemu ya shamba ama bustani lenye mimea aina ya zao la nyanya zilizochipua kwa rangi ya kijani kibichi, kuashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya uzalishaji wa mazao hayo ya biashara.

Jopo la watu walio inama katika eneo la wazi lililozungukwa na zao aina viazi, vilivyo vunwa na kukusanywa kwa pamoja ikiashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya uzalishaji wa zao hilo la biashara.

Jopo la watu walio katika eneo la wazi mfano wa shamba, lililozungukwa na zao aina ya viazi vilivovunwa na kukusanywa pamoja, ikiashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya uzalishaji wa zao hilo la biashara.

Eneo la wazi mfano wa shamba lilogawanywa katika safu zilizonyooka, zenye mimea aina ya zao la mahindi na matikiti maji, ikiashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya uzalishaji wa mazao ya biashara.

Eneo la wazi lenye migomba yenye mikungu ya ndizi; yenye rangi ya kijani kibichi, ikiashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya uzalishaji wa mazao hayo ya kibiashara.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

Eneo lililotengenezwa kwa ustadi lenye mimea aina ya zao la nyanya, zenye rangi ya kijani kibichi na nyekundu, ikiashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya uzalishaji wa mazao hayo ya biashara.

Vifungashio zilivyoegeshwa katika eneo la wazi vilivyohifadhi zao aina ya viazi, ikiashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya uzalishaji na utayarishaji wa zao hilo la kibiashara.

Mtu aliyechuchumaa katika eneo la wazi mfano wa shamba akiwa amebeba zao aina ya viazi, ikiashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya uzalishaji wa mazao hayo ya kibiashara.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

Jopo la watu waliokatika eneo la wazi mfano wa shamba, lililozungukwa na mazao aina ya viazi vilivyovunwa na kukusanywa kwa pamoja, ikiashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya uzalishaji wa mazao hayo ya biashara.

Jopo la watu walio katika eneo la wazi mfano wa shamba lililozungukwa na mimea aina ya zao la vitunguu maji na vifungashio vilivyohifadhi zao hilo, ikiashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya uzalishaji wa zao hilo la biashara.

Eneo la wazi mfano wa shamba, lililozungukwa na zao aina ya vitunguu maji vilivyovunwa na kukusanywa pamoja na kuwekwa katika vifungashio maalumu, ikiashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya uzalisha wa mazao hayo ya kibiashara.

Eneo la wazi lenye mkusanyiko wa zao aina ya vitunguu maji vilivyovunwa na kukusanywa kwa pamoja, ikiashiria ni eneo la shamba litumikalo kwa ajili ya uzalishaji wa mazao hayo ya biashara.

Sehemu ya shamba au bustani lenye mimea aina ya zao la vitunguu maji vilivyoota na kukomaa kwa rangi ya kijani kibichi, ikiashiria ni eneo la shamba litumikalo kwa ajili ya uzalishaji wa mazao hayo ya biashara.

Watu walio katika eneo la wazi lililozungukwa na zao aina ya nyanya zilizovunwa na kukusanywa kwa pamoja katika eneo la wazi mfano wa shamba, ikiashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya uzalishaji na utayarishaji wa zao hilo la kibiashara.

Vyombo maalumu vilivyohifadhi zao la pilipili hoho, katika eneo lilulozungukwa na mimea ya zao hilo, ikiashiria ni eneo litumikalo kwaajili ya uzalishaji wa zao hilo la kibiashara.

Jopo la watu waliobeba vifungashio aina ya ndoo zenye rangi nyeusi zilizohifadhi zao aina ya kahawa katika eneo la wazi, lililozungukwa na zao hilo lililovunwa na kukusanywa kwa pamoja, ikiashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya uzalishaji wa zao hilo la biashara.

Eneo la wazi lililozungukwa na vyombo maalumu, vilivyohifadhi dawa za nyanya, ikiashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya uzalishaji na utayarishaji wa mazao hayo ya kibiashara.

Watu wawili waliobeba vikapu katika migongo yao, walio katika eneo la wazi mfano wa shamba lililozungukwa na mazao aina ya chai. Ikiashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya uzalishaji wa zao hilo la kibiashara.

Watu waliopo katika eneo la wazi mfano wa shamba lenye mimea ya zao aina ya vitunguu mmaji lilivyo ota kwa rangi ya kijani kibichi kuashiria ni eneo linalotumika kwa ajili ya uzalishaji wa zao hilo la biashara.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

Mtu anayesimama katika eneo la wazi mfano wa shamba, lenye mikungu ya ndizi na sheria ni eneo likikalo kwa ajili ya uzalishaji wa mazao hayo ya biashara.

Jopo la watu waliobeba vyombo maalumu vyenye rangi nyeusi vilivyohifadhi zao aina ya kahawa katika eneo la wazi, lililozungukwa na zao hilo lililovunwa na kukusanywa kwa pamoja, ikiashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya uzalishaji na utayarishaji wa mazao haya ya kibiashara.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

Mtu aliesimama akiwa amebeba kifungashio kichwani mwake katika eneo la wazi mfano wa shamba, lililozungukwa na mahindi yaliyovunwa na kukusanywa kwa pamoja ikiashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya uzalishaji wa mazao hayo ya kibiashara.

Mtu aliyeinama katika eneo lililozungukwa na zao aina ya kahawa zinavunwa na kukusanywa katika eneo moja, ikiashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya utayarishaji wa zao hilo la biashara.

Eneo la wazi, lililozungukwa na vyombo maalumu vilivyohifadhi mazao aina ya parachichi, yaliyovunwa na kuhifadhiwa kwa pamoja, ikiashiria ni eneo litumiwalo kwa ajili ya uzalishaji wa zao hilo la kibiashara.

Jopo la watu walio katika eneo la wazi mfano wa shamba lililozungukwa na zao aina ya karoti zilizovunwa na kukusanywa pamoja ikiashilia kuwa ni eneo litumikalo kwa ajili ya uzalishaji wa mazao hayo ya biashara.

Eneo la wazi lililotengenezwa kw austadi, lililohifadhi zao aina ya mahindi yaliyovunwa na kukaushwa, ikiashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya uandaaji na utayarishaji wa zao hilo la biashara.

Mtu aliyechuchumaa akiwa ameshika zao aina ya vitunguu maji, katika eneo la wazi lililozungukwa na mimea yenye rangi ya kijani kibichi, kuashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya uzalishaji wa zao hilo la biashara.

Eneo mfano wa shamba au bustani lenye mimea aina ya zao la nyanya, zilizoota na kukomaa kwa rangi ya kijani kibichi na nyekundu, kuashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya uzalishaji wa mazao hayo ya biashara.

Jopo la watu waliokatika eneo la wazi lililozungukwa na vifungashio vilivyohifadhi mazao aina ya kahawa, ikiashiria ni eneo litumikalo kwaajili ya utalishaji wa mazao hayo ya biashara.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

Mtu aliyavalia fulana yenye rangi nyeusi akiwa ameshika zao aina ya nyanya katika eneo la wazi mfano wa shamba lililozungukwa na mimea mfano wa zao hilo, ikiashiria kuwa ni eneo la shamba litumikalo kwa ajili ya uzalishaji wa mazao haya ya biashara.

Jopo la watu walio katika eneo la wazi, lililozungukwa na vifungashio vyenye rangi tofautitofauti vilivyohifadhi zao la viazi, ikiashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya utayarishaji wa zao hilo la biashara.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

Vifungashio vyenye rangi tofauti, vilivyohifadhi zao la mihogo lililovunwa na kuhifadhiwa kwa pamoja, ikiashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya uzalishaji wa zao hilo la biashara.

Eneo la wazi mfano wa shamba, lenye migomba yenye mikungu ya ndizi yenye rangi ya kijani kibichi, kuashiria ni eneo la shamba litumikalo kwa ajili ya uzalishaji wa mazao hayo ya biashara.

Jopo la watu walio katika eneo la wazi mfano wa shamba, lililozungukwa na mimea ya mazao ya mahindi na vifungashio vilivyo hifadhi mazao hayo; ikiashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya uzalishaji wa zao hilo la biashara.

Jopo la watu waliokatika eneo la wazi lililozungukwa na mikungu ya ndizi zenye rangi ya kijani kibichi, kuashiria ni eneo linalotumika kwa ajili ya utayarishaji wa mazao hayo ya biashara.

Eneo la wazi mfano wa shamba, lililozungukwa na zao aina ya mananasi yaliyokomaa kwa rangi ya kijani na manjano, ikiashiria ni eneo litumikalo kwaajili ya kilimo cha viwanda.

Eneo kubwa la wazi mfano wa shamba, yenye mimea aina ya zao la miti ya mipapai yenye rangi ya kijani kibichi, kuashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya uzalishaji wa mazao hayo ya biashara.

Mtu aliyechuchumaa akiwa ameshika mgomba mdogo katika eneo la wazi lililozungukwa na migomba, ikiashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya uoteshaji wa zao hilo la biashara.

Mtu aliyesimama akiwa ameshika zao aina ya tikitimaji, katika eneo la wazi lililozungukwa na mimea yenye rangi ya kijani kibichi na mazao hayo yaliyovunwa na kukusanywa kwa pamoja, ikiashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya uzalishaji wa mazao hayo ya biashara.

Mtu aliyeketi akiwa ameshika kikapu cha nyanya katika eneo la wazi lililozungukwa na vifungashio mbalimbali vilivyohifadhi zao hilo, ikiashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya uzalishaji wa zao hilo la biashara.

Eneo la wazi mfano wa shamba lililogawanywa katika safu zilizonyooka zenye mimea aina ya miti ya mipapai, ikiashiria ni eneo la shamba litumikalo kwa ajili ya uzalishaji wa mazao hayo ya biashara.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

Jopo la watu waliokatika eneo la wazi lililozungukwa na zao aina ya mahindi yaliyokauka, ikiashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya utayarishaji wa mazao hayo ya biashara.

Jopo la watu waliokatika eneo la wazi lililozungukwa na vifungashio vilivyohifadhi zao aina ya viazi vilivyovunwa na kukusanywa kwa pamoja, ikiashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya uzalishaji wa mazao hayo ya biashara.

Jopo la watu walio katika eneo, lililozungukwa na zao aina ya mahindi yaliyovunwa na kuhifadhiwa. Ikiashiria ni eneo litumikalo kwaajili ya utayarishajii na uhifadhi wa zao hilo la biashara.

Jopo la watu walio katika eneo la wazi lililo zungukwa na vifungashio vilivyo hifadhi zao aina ya kahawa zilizovuwa na kukusanywa kwa pamoja ikiashiria ni eneo litumikalo kwaajili ya utayarishaji wa mazao hayo ya biashara.

Jopo la watu walioinama katika eneo la wazi mfano wa shamba wakivuna zao la viazi, ikiashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya uzalishaji wa zao hilo la biashara.

Jopo la watu walioinama katika eneo la wazi mfano wa shamba, lenye vifungashio au vyombo maalumu vilivyohifadhi zao la viazi, ikiaashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya uzalishaji wa mazao hayo ya biashara.

Mtu alievalia fulana lenye rangi nyeupe ,akiwa ameshika mazao aina ya mahindi, yenye rangi ya njano katika eneo la wazi lililozungukwa na mahindi yaliyovunwa na kukusanywa kwa pamoja. Ikiashiria ni eneo litumikalo kwaajili ya uandalizi wa mazao hayo ya biashara.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

Watu wawili walioshika zao aina ya nyanya katika eneo mfano wa shamba lenye mimea ya zao hilo, iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi kuashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya uzalishaji wa zao hilo la biashara.

Jopo la watu walioketi katika eneo la wazi mfano wa shamba lililozungukwa na vyombo maalumu vilivyohifadhi zao la viazi vitamu, ikiashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya uzalishaji wa mazao hayo ya kibiashara.

Eneo la wazi mfano wa shamba, lenye mimea iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, kuashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya uzalishaji wa mazao mbalimbali ya biashara.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

Eneo la wazi mfano wa shamba lililozungukwa na migomba yenye mikungu ya ndizi, ikiashiria ni eneo lililotengenezwa na wakulima kwa ajili ya uzalishaji wa mazao hayo.

Vifungashio vyenye rangi tofauti tofauti vilivohifadhi zao aina ya mihogo, iliyovunwa na kuhifadhiwa kwa pamoja katika eneo la wazi, ikiashiria ni eneo litumiwalo na wakulima kwa ajili ya utayarishaji wa mazao hayo ya biashara.

Eneo la wazi mfano wa shamba lenye miti ya mipapai iliyobeba mipapai yenye rangi ya kijani kibichi, ikiashiria ni eneo la shamba lililotengenezwa na wakulima kwa ajili ya uzalishaji wa mazao hayo.

Eneo la wazi mfano wa shamba, lililotengenezwa kwa ustadi, lenye mabomba yaliyopitishwa pembezoni mwa miche iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, kuashiria ni mfumo umwagiliaji uliowekwa na wakulima katika shamba hilo.

Mabomba yaliyopitishwa pembezoni mwa miche iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, ikiashiria ni mfumo wa umwagiliaji uliotengenezwa na wakulima katika shamba hilo.

Eneo lililotengenezwa na kuezekwa kwa ustadi lililozungukwa na mimea yenye rangi ya kijani kibichi, ikiashiria ni eneo lililotengenezwa na wakulima kwa ajili ya uoteshaji wa mimea ya aina mbalimbali.

Eneo la wazi mfano wa shamba lililogawanywa katika safu zilizonyooka, huku mabomba yakipitishwa katika safu hizo, ikiashiria ni mfumo wa umwagiliaji uliowekwa na mkulima katika shamba hilo.

Eneo la wazi mfano wa shamba lililozungukwa na zao la aina ya viazi vilivyovunwa na kukusanywa katika makundi ikiashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya uzalishaji wa mazao hayo ya biashara.

Jopo la watu walio katika eneo la wazi, lililozungukwa na mkusanyiko wa zao aina ya viazi vitamu, ikiashiria ni wakulima waliopo katika eneo hilo wakiandaa mazao hayo.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

Eneo la wazi, lenye migomba iliyo na mikungu ya ndizi zenye rangi ya kijani kibichi, ikiashiria kuwa ni eneo litumikalo kwa ajili ya uzalishaji wa mazao hayo, lililotengenezwa na wakulima.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

Vyombo maalumu vyenye rangi nyeusi, vilivyohifadhi zao aina ya nyanya, katika eneo lililozungukwa na watu, ikiashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya utayarishaji wa zao hilo la biashara.

Mtu aliyesimama akiwa ameegemea mazao aina ya kabichi zilizovunwa na kuhifadhiwa kwa pamoja. Ikiashiria ni mkulima wa mazao hayo, akiwa katika eneo hilo la shamba.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

Watu wawili waliochuchumaa katika eneo lililozungukwa na mimea aina ya zao la nyanya, ikiashiria ni wakulima walio katika eneo hilo la shamba wakikagua mazao hayo.

Jopo wa watu walio katika eneo la wazi mfano wa bustani au kitalu, wakiotesha mimea midogo iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, wakiashiria ni wakulima walio katika eneo hilo la shamba.

Mtu aliyeinama katika eneo mfano wa bustani au kitalu, kilichopandwa katika sehemu zilizonyooka zenye mimea iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, kuashiria ni mkulima aliye katika eneo hilo la bustani.

Eneo kubwa la wazi mfano wa shamba lililogawanywa katika safu zilizonyooka zenye mimea aina ya zao la mahindi na matikitimaji, kuashiria ni eneo lililotengenezwa na wakulima kwaajili ya uzalishaji wa mazao hayo.

Eneo la wazi mfano wa shamba au bustani lenye mimea iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, ikiashiria ni eneo lililotengenezwa na wakulima kwa ajili ya shughuli mbalimbali za kilimo.

Eneo la ndani ya mashine za kielektroniki zenye mimea iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, ikiashiria ni mashine maalumu itumikayo kwa ajili ya shughuli mbalimbali za kilimo kama vile upandaji wa mimea mbalimbali.

Eneo la ndani lenye mashine zilizo na mimea iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, ikiashilia ni mashine maalumu zitumikazo kwa ajili ya shughuli za kilimo kama vile uwezeshaji wa mimea hiyo.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

Mashine maalumu zenye rangi mchanganyiko ya manjano na nyeusi, zilizo katika eneo la ndani lililotengenezwa na kuwezekwa kwa ustadi, lenye mimea iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, kuashilia ni mashine zitumikazo kwa ajili ya usaidizi wa shughuli mbalimbali za kilimo.

Chumbo cha moto aina ya trekta kilichofungwa mashine maalumu mfano wa jembe kilicho eneo la wazi mfano wa shamba, ikiashiria ni mashine maalumu itumikayo kwajili ya usaidizi wa shughuli za kilimo.

Mtu alite katika chombo cha moto aina ya trekta, liliofungwa chuma maalumu mfano wa jembe, ikiashiria ni mashine maalumu itumikayo kwa ajili za shughuli mbalimbali za kilimo.

Mashine maalumu yenye rangi mchanganyiko nyekundu na nyeusi, iliyo katika eneo la wazi lenye udongo ikiashiria ni shamba. Mashine hiyo hutumika kwa ajili ya shughuli mbalimbali za kilimo.

Chombo cha moto aina ya trekta kilichofungwa mashine yenye rangi nyekundu mfano wa jembe katika eneo la wazi mfano wa shamba, kinachoashiria ni kae bwana ni msaidizi waheshimiwa ni za kilimo kama vile kulima.

Mashine iliyo katika eneo mfano wa shamba au bustani imezungukwa na mimea yenye rangi ya kijani kibichi, kuashiria ni mashine itumikayo kwa ajili ya usaidizi wa shughuli za kilimo.

Eneo la ndani lenye mashine za kielektroniki zenye mimea iliyoota na kuchipua katika rangi ya kijani kibichi, iliyopangwa katika safu zilizonyooka ikiashiria ni mashine itumikayo kwa ajili ya uoteshaji wa mimea mbalimbali.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

Eneo la ndani la mashine zenye mabomba yenye rangi nyeupe yenye mimea iliyoota na kuchipua na rangi ya kijani kibichi iliyoota na kuchupua kuashiria ni mashine maalum kwa ajili ya shughuli za kilimo.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

Vyombo vya moto aina ya trekta, vilivyo katika eneo la wazi mfano wa shamba, vikiwa vimefungwa mashine maalumu aina ya jembe, ikiashiria ni mashine zitumikazo kwa ajili ya usaidizi wa shughuli mbalimbali za kilimo kama vile kulima.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

Eneo la ndani la mashine za kisasa zilizopangiliwa katika safu za mimea iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, kuashiria ni mashine zitumikazo kwa ajili ya shughuli za kilimo.

Chombo cha moto aina ya trekta kilichofungwa mashine maalumu yenye rangi nyekundu, katika eneo kubwa la wazi lililozungukwa na mimea yenye rangi ya kijani kibichi, kuashiria ni mashine itumikayo kwa ajili ya usaidizi wa shughuli mbalimbali za kilimo.

Mashine ya kielektroniki yenye rangi mchanganyiko manjano, nyeusi na nyeupe, iliyo katika eneo la ndani lililozungukwa na mimea aina ya zao la matango, ikiashiria ni mashine maalumu itumikayo kwaajili ya usaidizi wa shughuli mbalimbali za kilimo.

Mashine maalumu yenye rangi mchanganyiko nyeupe na nyeusi iliyo katikati ya safu zilizong'ooka, zenye mimea iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi kuashiria kuwa ni mashine maalumu, itumikayo kwa ajili ya usaidizi wa shughuli mbalimbali za kilimo.

Mashine maalumu yenye rangi mchanganyiko nyeupe na nyeusi iliyo katikati ya safu zenye mimea iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, kuashiria ni mashine maalumu itumikayo kwa ajili ya usaidizi wa shughuli mbalimbali za kilimo.

Mashine ya kilimo iliyokatika eneo la wazi lililozungukwa na mimea yenye rangi ya kijani kibichi, kuashiria ni mashine maalumu itumikayo kwa ajili ya usaidizi wa shughuli mbalimbali za kilimo.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

Mashine yenye rangi mchanganyiko nyeupe na nyeusi, iliyo katika eneo la ndani lililotengenezwa na kuezekwa kwa kwa ustadi, ikiashiria ni mashine maalumu itumikayo kwa ajili ya usaidizi wa shughuli mbalimbali za kilimo.

Mashine iliyo katika eneo la wazi mfano shamba iliyozungukwa na mimea yenye rangi ya kijani kibichi, kuashiria ni mashine maalum kwa ajiri ya usaidizi washughuli mbalimbali za kilimo.

Eneo la ndani la mashine zilizopangwa katika safu zilizo nyooka lina mimea iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, shughuli za kilimo kuashiria ni mashine maalumu zitumikazo kwa ajili ya shughuli za kilimo.

Mashine yenye rangi mchanganyiko nyekundu na nyeusi iliyo katika eneo la wazi mfano wa shamba lenye udongo wenye rangi nyeusi ikiashiria rutuba, ikiashiria ni mashine maalumu itumikayo kwa ajili ya msaidizi wa shughuli mbalimbali za kilimo kama vile kulima.

Mashine maalumu yenye rangi mchanganyiko nyekundu, nyeusi na nyeupe iliyo katika eneo la wazi lenye ardhi yenye udongo wa rangi nyeusi ikiashiria rutuba, ikiashiria ni mashine itumikayo kwa usaidizi wa shughuli mbalimbali za kilimo.

Eneo la ndani ya mashine maalumu, lililogawanywa katika safu zilizonyooka zenye mimea iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, ikiashiria ni mashine maalumu, itumikayo kwa ajili ya usaidizi wa shughuli za kilimo.

Eneo la ndani ya mashine za kielektroniki, zilizopangwa kwa ustadi, zenye mimea iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi kuashiria ni mashine maalumu zitumikazo kwa ajili ya shughuli za kilimo.

Vifungashio vya aina tafutitofauti, viliyohifadhi aina mbalimbali za nafaka, kama vile maharage, vilivyoegeshwa katika eneo la nje, ikiashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya uuzaji wa mazao hayo ya chakula.

Vifungashio maalumu mfano wa vikapu vilivyohifadhi nafaka za aina mbalimbali kama vile maharage, vilivyohifadhiwa au kuegeshwa katika eneo la wazi, ikiashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya uuzaji wa mazao ya chakula.

Vifungashio vyenye rangi tofauti tofauti, vilivyoegeshwa katika eneo la ndani, vikiwa vimehifadhi nafaka za aina mbalimbali kama vile maharage, ikiashiria ni sehemu itumikayo kwa ajili ya utunzaji wa mazao hayo ya chakula.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

Mtu aliyeshika chombo kinachotiririsha maji, katika eneo mfano wa bustani au kitalu chenye mimea iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, kuashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya uzalishaji wa miti kwa ajili ya hifadhi ya misitu.

Eneo kubwa la wazi lenye chanzo cha maji mfano wa mto au bwawa lililozungukwa na uoto wa asili kama vile nyasi fupi na miti mirefu, ikiashiria ni eneo litumikalo kwaajili ya hifadhi ya msitu.

Jopo la watu walioinama na kuchuchumaa katika eneo la wazi lililozungukwa na miche iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, kuashiria ni watu wanaojihusisha na utunzaji wa misitu kwa upandaji wa miti.

Eneo la wazi lenye njia ndogo iliyozungukwa na uoto wa asili, kama vile nyasi fupi, vichaka, na miti; ikiashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya uhifadhi wa misitu.

Eneo la wazi lenye njia ndogo lililozungukwa na uoto wa asili kama vile nyasi fupi, vichaka na miti mirefu. Ikiashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya hifadhi ya misitu.

Jopo la watu waliokatika eneo la wazi mfano wa bustani au kitalu chenye mimea iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, kuashiria ni eneo litumikalo kwaajili ya upandaji wa miti kwaajili ya uhifadhi wa misitu.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

Mtu aliyechuchumaa katika eneo lililotengenezwa lililozungukwa na mimea iliyoota nakuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, kuashiria ni eneo litumikalo kwaajili ya uoteshaji wa miti kwaajili ya uhifadhi wa misitu.

Mtu aliyevalia fulana yenye rangi ya kijani aliyeshika moja ya mche katika eneo la wazi mfano wa kitalu lililozungukwa na miche iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi kuashiria ni eneo litumikalo kwa ajiki ya upandaji wa miti kwa ajili ya uhifadhi wa misitu.

Jopo la watu walio katika eneo la wazi lililozungukwa na mimea iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, kuashiria ni eneo litumikalo kwaajili ya uoteshaji wa miti kwaajili ya uhifadhi wa misitu.

Eneo kubwa la wazi lenye ardhi yenye milima na mabonde, lenye chanzo cha maji mfano wa mto utiririshao maji, uliozungukwa na uoto wa asili kama vile miti mirefu, ikiashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya hifadhi ya msitu.

Mtu aliyevalia fulana yenye rangi ya bluu akiwa katika eneo la wazi lililozungukwa na uoto wa asili kama vile miche ya miti, ikiashiria ni hifadhi ya misitu katika hilo.

Mtu aliyeinama katika eneo mfano wa bustani ama kitalu chenye mimea iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, kuashiria ni eneo linalotumika kwa ajili ya uoteshaji wa miti kwa ajili ya uhifadhi wa misitu.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

Eneo kubwa la wazi lenye chanzo cha maji mfano wa mto uliozungukwa na mimea aina ya vichaka na miti iliyotawanyika, ikiashiria ni eneo litumikalo kwaajili ya uhifadhi wa misitu.

Njia ndogo iliyokatisha katika eneo lililozungukwa na uoto wa asili kama vile: nyasi fupi, vichaka na miti; pamoja na kutengeneza mandhari kwa ajili ya hifadhi ya misitu.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

Chombo maalumu chenye rangi nyeupe kilichohifadhi kimiminika mithili ya maji, na mizizi ya mimea iliyoota katika chombo hicho; ikiashiria ni chombo maalumu kitumikacho kwa ajili ya kilimo cha haidroponi ya sayansi bila kutumia udongo.

Chombo maalumu chenye mimea ilio ota na kuchipua kwa sheria ni chombo kinacho tumika na sayansi ambayo inatumia kilimo bila kutumia udongo

Bomba lenye rangi nyeupe, lililotengenezwa kwa ustadi, lenye mimea iliyoota na kuchipua kwa rangi tofautitofauti, ikiashiria ni mabomba yatumikayo kwa ajili ya kilimo cha haidroponi; ya sayansi bila kutumia udongo.

Vyombo maalumu vilivyotengenezwa kwa ustadi vya rangi nyeupe vyenye mimea iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, kuashiria ni vyombo vitumikavyo kwaajili ya kilimo cha haidroponi ya sayansi bila kutumia udongo.

Eneo lililotengenezwa na kuezekwa kwa ustadi lenye mimea iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, kuashiria ni eneo maalumu litumikalo kwa ajili ya kilimo cha haidroponi sayansi bila kutumia udongo.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

Vyombo maalumu vyenye rangi nyeusi vyenye mimea iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, ikiashiria ni vyombo vitumikavyo kwa ajili ya kilimo cha haidroponi ya sayansi bila kutumia udongo.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

Mabomba yenye rangi nyeupe yaliyo pangwa kwa ustadi yenye mimea iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, kuashiria ni mabomba maalum yatumikayo kwa ajili ya kilimo cha haidroponi ya sayansi bila kutumia udongo.

Vyombo maalumu vilivyohifadhi kimiminika mithili ya maji, huku mabomba yakipitishwa juu yake yenye mimea iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, kuashiria ni sehemu itumikayo kwa ajili ya kilimo cha haidroponi ya sayansi bila kutumia udongo.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

Chombo maalumu chenye rangi nyeusi kilichotengenezwa kwa ustadi; chenye mimea iliyopita na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, kuashiria ni chombo kitumikacho kwa ajili ya kilimo cha haidroponi cha sayansi bila kutumia udongo.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

Chombo maalumu chenye rangi nyeupe, kilicho tengenezwa kwa ustadi chenye mimea iliyoota na kuchepua kwa rangi ya kijani kibichi, ikiashiria ni chombo maalumu kitumikacho kwa ajili ya kilimo cha hidroponi ya sayansi bila kutumia udongo.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

Sehemu ya bustani yenye mabomba yenye rangi nyeupe yaliyopangwa katika safu zilizonyooka, zenye mimea iliyoota kwa rangi tofauti tofauti kama vile kijani, ikiashiria ni mabomba yatumikayo kwa ajili ya kilimo cha haidroponi ya sayansi bila kutumia udongo.

Chombo maalumu chenye rangi nyeupe kilichotengenezwa kwa ustadi, chenye mimea iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, na mizizi iliyoota ndani ya chombo hicho ikiashiria ni chombo kitumikacho kwa ajili ya kilimo cha haidroponi, ya sayansi bila kutumia udongo.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

Eneo la wazi lenye mabomba yenye rangi nyeupe yaliyopangwa katika safu zilizonyooka lenye mimea iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi kuashiria ni eneo litumikalo kwaajili ya kilimo cha haidroponi ya sayansi bila kutumia udongo.

Eneo lililotengenezwa kwa ustadi, lenye mimea iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, ikiashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya kilimo cha haidroponi ya sayansi bila kutumia udongo.

Mabomba yaliyotengenezwa kwa ustadi yenye mimea iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, ikiashiria ni mabomba maalumu yatumikayo kwa ajili ya kilimo cha haidroponi ya sayansi bila kutumia udongo.

Bomba lenye rangi nyeupe lililogawanywa katika sehemu zenye mimea iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, kuashiria ni bomba maalumu litumikalo kwa kilimo cha haidroponi cha sayansi bila kutumia udongo.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

Chombo maalumu chenye rangi nyeusi kilichopandwa mimea iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi katika eneo la wazi, kuashiria ni chombo kitumikacho kwa ajili ya kilimo cha haidroponi ya sayansi bila kutumia udongo.

Eneo lenye vyombo maalumu vyenye rangi mchanganyiko wa manjano na nyeusi na mabomba madogo yenye rangi nyeupe yenye mimea iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, kuashiria ni sehemu itumikayo kwa ajili ya kilimo cha haidroponi ya sayansi bila kutumia udongo.

Jopo la wanyama wafugwao wenye rangi mchanganyiko nyeupe na nyeusi, waliowekwa katika eneo lenye kizuizi, ikiashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya ufugaji kwa ajili ya viwanda.

Mtu aliye katika eneo lililotengenezwa na kuezekwa kwa ustadi; lenye mimea iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, ikiashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya kilimo cha viwanda.

Eneo la wazi mfano wa shamba lililo gawanywa katika safu zilizonyooka zenye mimea aina ya zao la kabichi, zilizoota kwa rangi ya kijani kibichi ikiashiria ni eneo la shamba litumikalo kwaajili ya kilimo cha viwanda.

Mtu aliyesimama katika eneo mfano wa shamba, lenye mimea iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi aina ya zao la nyanya, ikiashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya kilimo cha viwanda.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

Eneo la wazi mfano wa shamba, lililogawanya katika safu zilizonyooka zinye mimea ilioota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, ikiashiria ni eneo la shamba litumikalo kwaajili ya kilimo cha viwanda.

Eneo la ndani lililotengenezwa kwa ustadi lenye mimea iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi katika safu zilizonyooka, ikiashiria ni eneo lililotengenezwa mahususi kwa ajili ya kilimo cha viwanda.

Eneo kubwa la wazi mfano wa shamba lenye mimea aina ya zao la kabichi zilizolimwa na kuchipua kwa rangi ya kijani ikiashiria ni eneo maalumu litumikalo kwa ajili ya kilimo cha viwanda.

Watu walioinama katika eneo la wazi mfano wa shamba, lililozungukwa na mimea iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi ikiashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya kilimo cha viwanda.

Chombo cha moto aina ya trekta kilichofungwa mashine maalumu katika eneo la wazi mfano wa shamba, yenye mimea iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi kuashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya kilimo cha viwanda.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

Watu wawili waliobeba vikapu migongoni mwao vikiwa vimehifadhi zao aina ya chai katika eneo la wazi mfano wa shamba, ikiashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya uzalishaji wa mazao hayo, kwa ajili ya kilimo cha viwanda.

Eneo lililotengenezwa na kuwekwa kwa ustadi, lililogawanywa katika safu zilizonyooka zenye mimea iliyoota na kuchepua kwa rangi ya kijani kibichi, kuashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya kilimo cha viwanda.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

Mtu aliye simama katika eneo lililotengenezwa kwa ustadi, lenye mimea aina mbalimbali kama vile nyanya. Ikiashiria ni eneo litumikalo kwaajili ya kilimo cha viwanda.

Eneo la wazi mfano wa shamba lililozungukwa na mazao aina ya mananasi, yaliyokomaa kwa rangi ya kijani kibichi ikiashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya kilimo cha viwanda.

Mashine maalum yenye rangi ya manjano iliyo katika eneo la wazi, mfano wa shamba lililozungukwa na nyasi zilizokauka. Ikiashiria ni mashine maalum zitumikazo kwa ajili ya usaidizi wa shughuli mbalimbali za kilimo.

Eneo kubwa la wazi mfano wa shamba, lililogawanywa katika safu zilizonyooka zina mimea aina ya zao ya mahindi yaliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, kuashiria ni shamba litumikalo kwaajili ya kilimo cha viwanda.

Mtu aliyesimama katika eneo la wazi mfano wa shamba lililozungukwa na miti yenye mazao aina ya kahawa ,ikiashiria ni eneo la shamba litumikalo kwa ajili ya uzalishaji wa mazao hayo ya kilimo cha viwanda.

Watu walio katika chombo cha moto aina ya trekta, kilichofungwa mashine mfano wa jembe katika eneo la wazi mfano wa shamba, ikiashilia ni eneo litumikalo kwa ajili ya kilimo cha viwanda.

Eneo la ndani lililotengenezwa na kuezekwa kwa ustadi liliogawanywa katika safu zilizonyooka, zenye mimea inayoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi. Kuashiria ni eneo litumikayo kwa ajili ya kilimo cha viwanda.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

Eneo lililotengenezwa kwa ustadi lilogawanywa kwa safu zilizonyooka zenye mimea aina ya zao la nyanya, zilizoiva na kukoma za rangi ya kijani kibichi na nyekundu; ikiashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya kilimo cha viwanda.

Chombo cha moto aina ya trekta kilichofungwa mashine ya mfano wa jembe katika eneo la wazi mfano wa shamba, ikiashiria kuwa ni mashine itumikayo kwa ajili yanusaidizi wa shughuli za kilimo, na eneo la shamba hilo kuashiria litatumika kwa ajili ya kilimo cha viwanda.

Eneo la ndani lilio tengenezwa kwa ustadi lenye mimea iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, kuashiria ni eneo lililo tengenezwa kwaajili ya kilimo cha viwanda.

Eneo kubwa la wazi, lililogawanywa na mimea yenye rangi ya kijani kibichi, likiashiria ni eneo la shamba litumikalo kwa ajili ya uoteshaji wa mimea mbalimbali, kwa ajili ya kilimo cha viwanda.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

Eneo la wazi mfano wa shamba, lililogawanywa katika safu zilizonyooka, zenye migomba aina ya migomba yenye mikungu ya ndizi, ikiashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya kilimo cha viwanda.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

Jopo la watu walio katika eneo la wazi, lililozungukwa na zao aina ya kahawa zilizovunwa na kukusanywa kwa pamoja ikiashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya uzalishaji na utayarishaji wa zao hilo la biashara.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

Eneo la wazi mfano shamba niligawanywa katika safu zilizonyoka zenye mimea, iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi huku mabomba yenye rangi nyeusi akipitishwa mwanzoni wamechelewa ni mfumo wa ubadilishaji katika shamba hilo.

Bomba linalotiririsha maji katika eneo la wazi mfano wa shamba, lililozungukwa na mimea iliyoota na kuchipu kwa rangi ya kijani kibichi, kuashiria ni mfumo wa umwagiliaji katika shamba hilo.

Mabomba yenye rangi nyeusi yaliyopitishwa pembezoni mwa mimea iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi katika eneo la wazi mfano wa shamba, ikiashiria ni mfumo wa umwagiliaji katika shamba hilo.

Eneo la wazi mfano wa shamba lenye udongo wa rangi nyeusi ukiashiria rutuba huku mabomba yenye rangi nyeusi ya kipitishwa katika safu zilizonyooka, ikiashiria ni mfumo wa umwagiliaji katika shamba hilo.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

Mtu aliyeshika bomba linalotirisisha maji katika eneo la wazi mfano wa bustani au kitalu, lenye mimea iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, kuashiria ni mfumo wa umwagiliaji katika bustani hiyo au kitalu.

Eneo la wazi mfano wa shamba lililogawanywa katika safu zilizonyooka huku mabomba yakipitishwa katikati ya safu hizo yakitiririsha maji, ikiashiria ni mfumo wa umwagiliaji katika shamba hilo.

Eneo kubwa la wazi mfano wa shamba lenye mimea iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, huku bomba lenye ranginyeusi likipitishwa pembezoni mwa mimea hiyo ikiashiria ni mfumo wa umwagiliaji katika shamba hilo.

Eneo la wazi mfano wa shamba lililo na mimea iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, huku mabomba yakipitishwa pembezoni mwa mimea hiyo ikiashiria mifumo ya umwagiliaji katika shamba hilo.

Mabomba yaliyopitishwa katika safu zilizonyooka yenye mimea iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi katika eneo la wazi mfano wa shamba, ikiashiria ni mfumo wa umwagiliaji katika shamba hilo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

Eneo lililotengenezwa na kuwezeshwa kwa ustadi lenye mimea aina ya zao la pilipili hoho na huku mabomba yamepitishwa pembezoni mwa mimea hiyo, kuashiria ni mfumo wa umwagiliaji katika shamba hilo.

Mabomba yaliyopitishwa katikati ya safu yakitirirsha maji kwa njia ya kunyunyiza, katika eneo la wazi mfano wa shamba ikiashiria ni mfumo wa umwagiliaji uliowekwa katika shamba hilo.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

Eneo la wazi mfano wa shamba liligawanywa katika safu zilizonyooka zenye mimea, iliyoota na kuchipuka kwa rangi ya kijani kibichi huku bomba nyeusi ikipitishwa katikati ya sehemu hizo, ikiashiria ni mfumo wa umwagiliaji katika shamba hilo.

Mabomba yaliyopangwa kwa ustadi pembezoni mwa mimea iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, katika eneo la wazi mfano wa bustani, ikiashiria ni mfumo wa umwagiliaji katika bustani hiyo.

Bomba lenye rangi nyeusi lililogawanywa katika mabomba madogomadogo, yaliyopitishwa na mimea iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, kuashiria ni mfumo wa umwagiliaji katika shamba hilo.

Bomba lenye rangi nyeupe, linalotiririsha maji katika safu zilizonyooka zenye mimea iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, kuashiria ni mfumo wa umwagiliaji katika shamba hilo.

Mabomba yaliyopangwa katika eneo la wazi mfano wa shamba yakitiririsha maji kwa njia ya kunyunyiza ikiashiria ni mfumo wa umwagiliaji katika shamba hilo.

Watu wawili walioshikilia mabomba yanayotiririsha maji katika eneo la wazi mfano wa shamba, lililozungukwa na mimea yenye rangi ya kijani kibichi ikiashiria ni mfumo wa umwagiliaji katika shamba hilo.

Mabomba yanayotiririsha maji kwa njia ya kunyunyiza katika eneo la wazi lililozungukwa na mimea yenye rangi ya kijani kibichi, ikiashiria ni mfumo wa umwagiliaji katika eneo la shamba hilo.

Eneo la wazi mfano wa shamba lenye mabomba yaliyopangwa katika safu zilizonyooka, ikiashiria ni mfumo wa umwagiliaji katika eneo la shamba hilo.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

Eneo kubwa la wazi lenye chanzo ya maji mfano wa mto utiririshao maji uliozungukwa na uoto wa asili kama vile: nyasi fupi, vichaka na miti iliyotawanyika na kutengeneza mandhari kwa ajili ya uhifadhi wa wanyamapori.

Eneo la wazi lenye ardhi tambarare lililozungukwa na uoto wa asili kama vile nyasi fupi, vichaka na miti midogo iliyotawanyika, na kutengeneza mandhari kwa ajili ya hifadhi ya wanyamapori.

Eneo la wazi lenye ardhi yenye milima na mabonde iliyozungukwa na uoto wa asili, kama vile nyasi fupi na vichaka vilivotawanyika na kutengeneza mandhari kwa ajili ya hifadhi ya wanyama pori.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

Eneo kubwa la wazi lenye chanzo cha maji aina ya bwawa lililozungukwa na uoto wa asili kamavile vichaka na miti iliyotawanyika, na kutengeneza mandhari nzuri kwajili ya hifadhi ya wanyama pori au hifadhi ya msitu.

Jopo la wanyama pori aina ya tembo wenye ukubwa tofautitofauti walio katika eneo la wazi lenye ardhi tambarare, lililozungukwa na uoto wa asili kama vile nyasifupi na miti iliyotawanyika na kutengeneza mandhari kwa ajili ya hifadhi ya wanyama hao.

Eneo la wazi lenye barabara iliyozungukwa na uwoto wa asili kama vile nyasifupi na vichaka vilivyotawanyika, na kutengeneza mandhari kwa ajili ya hifadhi ya wanyamapori au hifadhi ya misitu.

Eneo kubwa la wazi lenye ardhi yenye milima na mabonde iliyozungukwa na uoto wa asili kama vile: nyasi fupi, vichaka na miti iliyotawanyika na kutengeneza mandhari kwaajili ya hifadhi ya msitu.

Eneo la wazi yenye barabara inayozungukwa na mimea yenye rangi ya kijani kama vile nyasi fupi, vichaka, na miti iliyotawanyika inatengeneza mandhari kwaajili ya hifadhi ya wanyama poli.

Eneo kubwa la wazi lenye ardhi yenye milima na mabonde, iliyozungukwa na uoto wa asili kama vile nyasi fupi, na miti iliyotawanyika na kutengeneza mandhari kwa ajili ya makazi ya watu, au shughuli za kilimo.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

Eneo kubwa la wazi, lililozungukwa na uoto wa asili kama vile nyasi fupi, vichaka na miti iliyotawanyika, na kutengeneza mandhari nzuri kwa ajili ya hifadhi ya wanyama pori au hifadhi ya misitu.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

Eneo kubwa la wazi, lenye chanzo cha maji mfano wa bwawa au mto, uliozungukwa na ndege wenye rangi nyeupe na uto wa asili wenye rangi ya kijani kibichi, ikiashiria ni mandhari ya hifadhi ya wanyama pori.

Eneo kubwa la wazi lenye ardhi yenye milima na mabonde iliyozungukwa na uoto wa asili kama vile: nyasi fupi, vichaka, na miti iliyotawanyika na kutengeneza mandhari nzuri, kwa ajili ya hifadhi ya wanyama pori au hifadhi ya msitu.

Eneo kubwa la wazi lenye chanzo mfano wa mto utiririshao maji, ulizungukwa na uoto wa asili kama vile nyasi fupi, vichaka vilivyotawanyika na kutengeneza mandhari kwa ajili ya hifadhi ya wanyama pori.

Eneo kubwa la wazi lenye ardhi yenye milima na mabonde na chanzo cha maji kidogo mfano wa bwawa lililozungukwa na uoto wa asili kama vile nyasi fupi, ikiashiria ni mandhari kwa ajili ya hifadhi ya wanyamapori.

Eneo la wazi lenye chanzo cha maji mfano wa mto au bwawa, lililozungukwa na uoto wa asili kama vile nyaai fupi na vichaka vilivyotawanyika na kutengeneza mandhari kwa ajili ya hifadhi ya wanyamapori.

Eneo la wazi lenye ardhi yenye milima na mabonde, iliyozungukwa na uoto wa asili kama vile vichaka, na miti iliyotawanyika na kutengeneza mandhari nzuri kwa ajili ya hifadhi ya misitu, au hifadhi ya wanyamapori.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

Eneo la wazi lenye milima na mabonde lililozungukwa na uoto wa asili kama vile nyasi fupi na vichaka vilivyotawanyika ikiashiria ni mandhari kwa ajili ya hifadhi ya wanyamapori.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

Mnyamapori aina ya twiga aliye katika eneo la wazi lililozungukwa na uoto wa asili kama vile nyasi fupi, vichaka na miti iliyotawanyika na kutengeneza mandhari nzuri kwa ajili ya hifadhi ya wanyamapori,

Eneo kubwa la wazi lenye barabara iliyo zungukwa na uoto wa asili kama vile nyasi fupi zilizo kauka, vichaka na miti iliyo tawanyika na kutengeneza mandhari kwajili ya hifadhi ya wanyama pori au hifadhi ya misitu.

Jopo la wanyamapori aina ya tembo wenye ukubwa tofautitofauti, walio katika eneo la wazi, lililozungukwa na uoto wa asili, kama vile miti yenye rangi ya kijani kibichi. Kuashiria ni mandhari itumikayo kama hifadhi ya wanyama hao.

Eneo kubwa la wazi lenye ardhi tambarare lililozungukwa na uoto wa asili wenye rangi ya kijani kibichi, kama vile nyasi fupi na miti iliyotawanyika na kutengeneza mandhari kwa ajili ya hifadhi ya wanyamapori.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

Eneo kubwa la wazi lenye ardhi tambarare lililozungukwa na uoto wa asili kama vile; nyasi fupi, vichaka na miti iliyotawanyika na kutengeneza mandhari nzuri, kwa ajili ya hifadhi ya wanyama pori au hifadhi ya misitu.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

Eneo kubwa la wazi lililozungukwa na mimea yenye rangi ya kijani kibichi, kama vile: nyasi fupi, vichaka na miti mirefu iliyotawanyika na kutengeneza mandhari, kwa ajili ya hifadhi ya msitu.

Eneo kubwa la wazi lenye ardhi yenye milima na mabonde iliyozungukwa na uoto wa asili kama vile: nyasifupi na vichaka, vilivyotawanyika na kutengeneza mandhari kwaajili ya makazi ya watu au mashamba.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

Eneo kubwa la ardhi lenye milima na mabonde, lililozungukwa na uoto wa asili kama vile miti mirefu, iliyotawanyika na kutengeneza mandhari nzuri, kwa ajili ya hifadhi ya wanyama pori au hifadhi ya misitu.

Eneo kubwa la wazi lilizozungukwa na uoto wa asili kama vile: nyasi fupi, vichaka, na miti iliyotengenezwa mandhari nzuri kwaajili ya hifadhi ya wanyamapori au hifadhi ya misitu.

Eneo kubwa la wazi, lenye chanzo cha maji mfano wa mto au bwawa, lililozungukwa na uoto wa asili kama vile nyasi fupi, vichaka na miti iliyotawanyika na kutengeneza mandhari nzuri kwa ajili ya hifadhi ya wanayampori.

Mnyamapori aina ya twiga aliyesimama katika eneo la wazi lililozungukwa na uoto wa asili, kama vile miti mifupi na nyasi kuashiria ni eneo na mandhari tumekae kwa ajili ya uhifadhi wa wanyamapori.

Eneo la wazi lenye uoto wa asili kama vile: nyasi fupi, vichaka, na miti iliyozungukwa na jopo la wanyamapori aina ya twiga na pundamilia, ikiashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya hifadhi ya wanyamapori.

Mnyama pori aina ya simba jike aliye katika eneo lililozungukwa na uoto wa asili kama vile nyasi fupi, vichaka na miti iliyotengeneza mandhari kwa ajili ya hifadhi ya wanyama hao.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

Mti mkubwa wenye matawi yenye majani yenye rangi ya kijani kibichi, ulio katika eneo kubwa la wazi lenye ardhi tambarare, lililozungukwa na nyasi zilizokauka ikiashiria ni mandhari kwa ajili ya hifadhi ya wanyama pori.

Eneo la wazi lenye chanzo cha maji mfano wa mto utiririshao maji, uliozungukwa na uoto wa asili kama vile nyasi fupi na miti iliyotawanyika, na kutengeneza mandhari nzuri kwa ajili ya hifadhi ya wanyamapori.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

Mtu aliyeshikilia majani akiyaweka katika mifugo aina ya mbuzi wenye rangi na ukubwa tofautitofauti, waliyo katika eneo la ndani lililotengenezwa kwa mbao ikiashiria ni eneo maalumu litumikalo kwa ajili ya ufugaji wa wanyama hao.

Wanyama wafugwao aina ya mbuzi wenye ukubwa na rangi tofauti tofauti walio katika eneo la ndani mfano wa banda lililotengenezwa kwa mbao, ikiashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya ufugaji.

Jopo la mifugo aina ya mbuzi wenye ukubwa na rangi tofautitofauti, walio katika eneo lililotengenezwa uzio kwa kutumia mbao au miti. Ikiashiria nia eneo litumikalo kwajili ya ufugaji.

Eneo la ndani lililotengenezwa kwa ustadi lenye safu zilizohifadhi mifugo aina ya kuku wenye rangi nyeupe, ikiashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya ufugaji wa kuku hao.

Eneo lililotengenezwa kwa ustadi kwenye jengo maalumu lenye mimea iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, kuashiria ni eneo lililotengenezwa kwa ajili ya uoteshaji wa mbegu.

Vifungashio vya plastiki vilivyochapishwa picha ya mazao aina mbalimbali, kama vile: pilipili hoho, karoti na mimea yenye rangi ya kijani kibichi; kuashiria ni vifungashio vilivyohifadhi mbegu kwa ajili ya kilimo.

Eneo la wazi mfano wa shamba, lenye mimea iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, huku mabomba yakipitishwa katika mimea hiyo, yakitiririsha maji, ikiashiria ni eneo la shamba litumikalo kwa ajili ya kilimo cha mbegu.

Eneo la wazi mfano wa shamba lililogawanywa katika safu zilizonyoka, lenye mimea iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, huku mabomba yakipitishwa pembezoni mwa mimea hiyo, ikiashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya kilimo cha mbegu.

Eneo la wazi mfano wa shamba au bustani lenye mimea iliyoota na kuchepua kwa rangi ya kijani kibichi, huku mabomba yenye rangi nyeusi yakipitishwa pembezoni mwa mimea hiyo kuashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya kilimo cha mbegu.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

Chombo maalumu chenye udongo na mimea midogo inayoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, kuashiria ni chombo maalumu kitumikacho kwa ajili ya uendeshaji wa mbegu kwa ajili ya kilimo.

Vifungashio vya plastiki vilivyochapishwa picha ya mimea ya aina mbalimbali, ikiashiria ni vifungashio vilivyohifadhi mbegu kwa ajili ya kilimo.

Vyombo maalumu vyenye umbo ya duara vyenye mimea iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, ikiashiria ni vyombo maalumu vitumikavyo kwa ajili ya uoteshaji wa mbegu kwa ajili ya kilimo.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

Vifungashio vya plastiki vilivyochapishwa picha ya mazao ya aina mbalimbali kama vile mbogamboga, vikiashiria ni vifungashio vilivyohifadhi mbegu kwa ajili ya kilimo.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

Mabomba yaliyopitishwa pembezoni mwa miche midogo iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, katika eneo la wazi mfano wa shamba ikiashiria ni shamba litumikalo kwa ajili ya uoteshaji wa mbegu.

Jopo la watu walio katika eneo mfano wa bustani au kitalu wakiwa wameshikilia vifungashio vilivyo chapishwa picha ya mimea, ikiashiria ni vifungashio vilivyo hifadhi mbegu kwa ajili ya kilimo.

Vyombo maalumu vyenye umbo la duara vyenye rangi nyeusi vilivyo na udongo wenye rangi nyeusi kuashiria rutuba na mimea midogo inayoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, kuashiria ni eneo au vyombo vitumikavyo kwa ajili ya kilimo cha mbegu.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

Chombo maalumu kilichotengenezwa kwa ustadi, chenye mimea midogo iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, kuashiria ni eneo lililotengenezwa mahususi kwa ajili ya kilimo cha mbegu.

Vifungashio vyenye rangi tofauti tofauti, vilivyoegeshwa katika eneo la ndani, vikiwa vimehifadhi nafaka za aina tofauti tofauti, ikiashiria ni mbegu zitumikazo kwa ajili ya kilimo.

Sehemu ya bustani au kitalu iliyotengenezwa kwa ustadi yenye mimea midogo iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi kuashiria ni eneo litumiwalo na wakulima kwa ajili ya uoteshaji wa mbegu kwa ajili ya kilimo.

Kifungashio cha plastiki kilichochapishwa mazao aina ya nyanya na maneno yasomekayo "Mbegu za kifalme", ikiashiria ni kifungashio kilichohifadhi mbegu kwa ajili ya kilimo cha nyanya.

Eneo la wazi liliogawanywa katika sehemu zilizonyooka, lenye mimea midogo iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi. Kuashiria ni eneo la shamba au bustani, litumikalo kwa ajili ya uoteshaji wa mbegu.

Sehemu ya shamba au bustani lenye mimea midogo iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, kuashiria ni eneo litumikalo kwaajili ya uoteshaji wa mbegu kwajili ya kilimo.

Eneo la wazi ni mfano wa shamba lenye mimea iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, kuashiria ni kwa ajili ya kilimo ukitumiacho mbegu.

Eneo la wazi mfano wa shamba lililopangiliwa katika safu zilizonyooka zenye mimea wina ya zao la mahindi, ikiashiria kuwa ni eneo litumikalo kwa ajili ya kilimo cha mbegu.

Kifungashio cha plastiki kilichochapishwa picha ya mimea yenye rangi ya kijani kibichi, na maneno yasomekayo "Mbegu za simlo" ikiashiria ni kifungashio kilichohifadhi mbegu kwa ajili ya kilimo.

Eneo la wazi mfano wa shamba lililopangiliwa katika safu zilizonyooka, zenye mimea aina ya zao la mahindi ikiashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya kilimo kwa ajili ya mbegu.

Vifungashio vya chuma vilivyochapishwa picha ya mimea yenye rangi ya kijani kibichi na maneno yasomekayo mbegu za sili ikiashiria ni vifungashio vilivyo hifadhi mbegu kwa ajili ya kilimo.

Eneo la wazi mfano wa shamba au bustani, lililogawanywa katika safu zilizonyooka zenye mimea ya aina mbalimbali iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi kuashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya uoteshaji wa mbegu.

Kifungashio cha plastiki chenye rangi mchanganyiko kijani, manjano na nyekundu kilichochapishwa mimea yenye rangi ya kijani kibichi, kuashiria ni kifungashio kilichohifadhi mbegu kwa ajili ya kilimo.

Mtu aliyesimama katika eneo la ndani mfano wa duka lenye safu zilizohifadhi vifungashio vya aina tofautitofauti, ikiashiria ni eneo la duka linalotumika kwa ajili ya uuzaji wa mbegu kwa ajili ya kilimo.

Eneo la wazi mfano wa bustani au shamba, lililogawanywa katika safu zilizonyooka, zenye mimea iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi kuashiria ni eneo lilitumikalo kwa ajili ya kilimo cha mbegu.

Eneo la wazi mfano wa bustani au kitalu, lenye mimea midogo iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, kuashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya kilimo cha mbegu.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

Eneo la ndani limetengenezwa na kuezekwa kwa ustadi liliyopangiliwa katika safu zinazoeleweka zenye mimea iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, kuashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya uoteshaji wa mbegu kwa ajili ya kilimo.

Jopo la watu walio katika eneo la wazi, lililozungukwa na vifungashio vya kuhifadhia nafaka za aina mbalimbali, likiashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya utayarishaji wa mbegu kwa ajili ya kilimo.

Vifungashio vya plastiki vilivyopangwa katika safu zilizonyooka, vilivyochapishwa picha ya mazao mbalimbali kama vile ;vitungu maji na nyanya, ikiashiria ni vifungashio vilivyohifadhi mbegu kwa ajili ya kilimo.

Eneo lililozungukwa na vifaa maalumu vilivyogawanywa katika safu zilizonyooka zenye mimea iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, kuashiria ni eneo lililotengenzwa kwa ajili ya uoteshaji wa mbegu kwa ajili ya kilimo.

Kifungashio cha plastiki chenye rangi ya kijani, njano na nyeupe kilichochapishwa picha ya mazao aina ya maboga na maneno yasomekayo "EA mbegu", kikiashiria ni kifungashio kilichohifadhi mbegu kwa ajili ya kilimo.

Bomba lenye rangi nyeusi linalotiririsha maji katika eneo lililozungukwa na mimea yenye rangi ya kijani kibichi, kuashiria ni eneo litumikalo kwaajili ya kilimo cha mbegu.

Kifungasho cha plastiki kilicho chapishwa picha ya mazao aina ya maharage na maneno yasomekayo "mbegu za kifalme", ikiashiria ni kifungashio kilichohifadhi mbegu kwa ajili ya kilimo.

Vifungashio vya chuma vilivyochapishwa picha ya mimea yenye rangi ya kijani kibichi na maneno yasomekayo mbegu za "Simlaw" dania, ikiashiria ni vifungashio vilivyohifadhi mbegu kwa ajili ya kilimo.

Vifungashio vya plastiki vyenye rangi ya kijani vilivyochapishwa mimea yenye rangi ya kijani kibichi, ikiashiria ni vifungashio vilivyohifadhi mbegu kwaajili ya kilimo.

Vifungashio vya plastiki vilivyochapishwa picha ya mimea aina mbalimbali, ikiashiria ni vifungashio vilivyohifadhi mbegu kwa ajili ya kilimo cha mazao hayo yaliyochapishwa katika vifungashio hivyo.

Eneo la wazi mfano wa shamba lenye mimea iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, kiashiria ni eneo la shamba litumikalo kwa ajili ya kilimo cha mbegu.

Wanyama wafugwao aina ya mbwa wenye ukubwa na rangi tofauti tofauti walio nje ya banda lililotengenezwa kwa mbao na kuezekwa kwa bati katika eneo la wazi, ikiashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya chanjo na tiba kwa mifugo.

Watu walio valia mavazi maalum aina ya makoti yenye rangi ya bluu katika eneo la ndani lenye meza iliyo na sinki lenye mnyama afugwae aina ya mbwa akioshwa, ikiashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya chanjo na tiba kwa mifugo.

Eneo la wazi lenye mkusanyiko wa mabanda yaliyotengenezwa kwa mbao na kuezekwa kwa bati yenye madirisha madogo yaliyotengenezwa kwa nyavu, ikiashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya chanjo na tiba kwa mifugo.

Mnyama wa kufugwa aina ya mbwa aliyesimama juu ya banda lililotengenezwa kwa mbao lililoegeshwa katika eneo la wazi ikiashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya chanjo na tiba kwa mifugo.

Mnyama afungwae aina ya mbwa aliye nje ya banda lililotengenezwa kwa mbao, limeegeshwa katika eneo la wazi ikiashiria ni eneo kwa ajili ya chanjo na tiba kwa mifugo.

Mabanda madogo yaliyotengenezwa kwa mbao lenye madirisha ya nyavu yaliyoegeshwa katika eneo la wazi, ikiashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya chanjo na tiba kwa mifugo.

Jopo la wanyama pori aina ya tembo walio katika eneo la wazi, lililozungukwa na jopo la watu mfano wa watalii, ikiashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya hifadhi ya wanyama hao.

Mnyama pori aina ya tembo, akinyweshwa maziwa na mtu aliyevalia mavazi maalumu, katika eneo la wazi lililozungukwa na mimea yenye uoto wa asili wenye rangi ya kijani kibichi, kuashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya uhifadhi wa wanyama pori hao.

Wanyama pori aina ya tembo, wenye ukubwa tofauti waliokua katika eneo la wazi lililozungukwa na mimea ya rangi ya kijani kibichi, kuashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya hifadhi ya wanyama hao.

Mnyamapori aina ya twiga aliyesimama katika eneo la wazi lililiozungukwa na mimea yenye rangi ya kijani kibichi kama vile: nyasi, fupi vichaka na miti mirefu iliyotengeneza mandhari kwa ajili ya hifahi ya wanyama hao.

Mnyamapori aina ya twiga aliye katika eneo la wazi lililozungukwa na mimea yenye rangi ya kijani kama vile: nyasi fupi, vichaka, na miti iliyotawanyika na kutengeneza mandhari kwaajili ya hifadhi ya wanyama hao.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

Wanyamapori aina ya twiga walioko katika eneo lililozungukwa na jopo la watu, ikiashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya uhifadhi wa wanyama hao.

Jopo la watu waliovalia mavazi maalum wakiwa wameshika chupa zenye maziwa wakiwanywesha wanyamapori aina ya tembo, katika eneo la wazi lililozungukwa na miti, likiashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya hifadhi ya wanyama hao.

Wanyama pori aina ya tembo wenye ukubwa tofauti tofauti, waliokatika eneo la wazi lenye ardhi tambarare lililozungukwa na maji na uoto wa asili kama vile nyasi fupi, ikiashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya hifadhi ya wanyama hao.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

Mnyama pori aina ya twiga aliye katika eneo la wazi, lililozungukwa na uoto wa asili wenye rangi ya kijani kibichi, ikiashiria kuwa ni eneo litumikalo kwa ajili ya hifadhi ya wanyama hao.

Wanyamapori aina ya tembo wenye ukubwa tofauti wakiwa katika eneo la wazi lililozungukwa na uoto wa asili wenye rangi ya kijani kibichi na watu waliovalia mavazi maalumu, ikiashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya hifadhi ya wanyama hao.

Jopo la wanyamapori aina ya twiga walio katika eneo la wazi, lililozungukwa na uwezo wa asili kama vile nyasi fupi, vichaka na miti mirefu, iliyotawanyika na kutengeneza mandhari kwa ajili ya hifadhi ya wanyama hao.